Hili ni jengo lenye paa ya vigae vyekundu likiwa limezungukwa na bustani yenye nyasi iliyopunguzwa na mimea mingine. Kuna miti pia inaonekana nyuma ya jengo na anga inaonekana wazi. Kwa ujumla inaonekana kama mazingira tulivu na ya kupendeza.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamume. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia shati la miraba, fulana na kijivu ndani na suruali ya jeans ya buluu. Mkono wake mmoja umeshika gurudumu la kiti cha magurudumu na kuna rundo la vitabu limewekwa kwenye paja lake.

Huyu ni mwana michezo mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Akijiandaa kurusha mkuki. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na watu wengine wawili wamesimama wakiangalia . Kuna pia nguzo ya goli ya mpira wa kikapu na sehemu wa uwanja wa mchezo inayoonekana.

Hili ni kundi la watu baadhi yao wakiwa kwenye viti vya magurudumu wote wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Kunaonekana kuwa kwa sherehe fulani labda ya michezo kwa sababu kuna bendera ndogo kama za nchi ingawa haiwezi kuonekana wazi ni nchi gani.